Hapa kuna watu wengi sana. Kuna wenye wamesimama na kuna wenye wamekaa. Kuna daktari mmoja ambaye ameketi na anaangalia kitu kwa mkono ambaye amefunga saa nyeusi. Wengine wamesimama wawili.

Hapa kumekauka sana. Kuna kibuyu moja, kuna nyumba ya nyasi. Hakuna kitu yenye ni majani hapa. Miti zote zimekauka na hakuna dalili ya mvua.

Kuna dawa mingi sana kwa hii meza. Ingine imeanguka chini na zingine zimesimamishwa. Wameandika kazi yao hapo kwenye chupa na kuna sindano mbili ambazo zitatumika.

Mzee huyo anaogopa sindano na amekaza na kufunga macho kwasababu anasikia uchungu. Amevaa barakoa na imefunika mdomo yake peke yake na kofia. Daktari huyo ni msichana kwasababu ametengeneza kucha yake vizuri.

Mkulima huyu amekuja kuwekea nyanya zake dawa ndio zisiweze kukuliwa na dudu ama wanyama tofauti tofauti. Zimemea vizuri kwenye laini .

Hapa ni hospitalini, na ni nyumba ya wagonjwa ambayo wanalala badala ya kutibiwa. Kuna maji, na kuna vitu tofauti tofauti kwa hiyo meza ambazo wanatumika kujisaidia. Moja amelala ila mwingine ameketi, akishika kichwa yake akiangalia chini.

Daktari huyo anadunga mtoto sindano. Wote wametengeneza nywele vizuri. Amevaa vazi lake la kazi na kwa makini akiifanya. Hapo kando kuna mtoto ambaye amechorwa na hapa ni hospitalini.

Watu hawa, kuna wazazi wawili na wengine ni watoto. Wako na shida ya maji na wamebeba vibuyu na ndoo ili wakuje wachote, kwa nyumba hiyo yenye imejengwa na serikali. Kuna mkubwa ambayo anakuja na amebeba simu kuwatazama.

Daktari huyu ako kwenye hospitalini, na anatibu mkonja mwenye amelala na nguo zake kwenye kitanda akiangalia juu, amevaa vazi lake la kazi amefungulia mdomo ili kuangalia shida iko wapi, nyuma yake, kuna kabati ambazo wamepanga dawa.

Watu hawa wamejumuika hapa kwa ajili ya matibabu, wote wamevaa barakoa na wanauliza maswali kwasababu wamebeba mikono zao juu kama wameketi.

Madaktari hawa wamefurahia kuona mgonjwa wao akitembea. Wanamsaidia hospitalini wakicheka kwa sababu wanaona tofauti. Hapo nyuma wameandika jina ya hospitali.

Mvua imenyesha hapa na imeharibu njia, mimea na imejaa kila mahali. Hakuna kwenye mtu anaweza pita. Ndo imemaliza kunyesha na mawingu inaonyesha hivo.

Kwenye hili hospitali, wanatengeneza tu meno pekee yake. Wanaona kama ziko sawa na kama ziko na shimo zinatolewa ama kuwekwa zingine.

Daktari huyu anadunga mtoto mdogo mwenye amekaa mkono yake sindano kwa mdomo sindano. Mama wake anacheka na ana furahi. Hapo nyuma kuna watoto wengine wenye wako na wazazi wao.

Kuna madaktari wengi hapa ambayo wanahudumia wagonjwa. Wengine wamekaa chini wakingoja kutibiwa. Kuna mmoja ambayo shughuli inaendelea na anafanyiwa huduma na daktari mwenye ni mvulana.

Mama huyu mwenye amechana nywele yake ikienda nyuma, amebeba mtoto wake mwenye ametoka kujisaidia hiyo wakati. Ako hospitalini bado, amefurahi kumpata. Ameketi kwenye kiti.

Madaktari hawa wawili wanaangalia mdomo na meno ya huyu mgonjwa, mwenye amelala na ameachilia nywele yake. Amebeba vitu kwa mkono yake. Pia wamehakikisha kwamba wamevaa vazi lao la kazi na wameeka barakoa mdomoni.

Mama huyu amezaa mtoto mdogo na ni mmaasai. Ametengeneza nywele vizuri sana na anaongeleshwa na familia yake. Kuna wamama na wababa pia. Hapo nyuma kuna afisa wa polisi.

Hapa ni kwa mganga na ako na dawa tofauti tofauti za maugonjwa mingi sana. Ameziweka kwa chupa, kuna ya maji na hata yenye wanatumia miti kuzitengeneza.

Daktari huyo kijana mwenye amevaa vazi llake la kazi na amevaa barakoa kwenye mapua na kunyoa kipara, anamdunga sindano mama huyo, mwenye amemwekea nguo juu ndio apate mahali,

Daktari huyu amebeba sindano na dawa. Anapima kiasi ambacho wanataka ili awekee mgonjwa. Amevaa glovu ili isimwagikie mkononi na pia wameandika jinsi ya kutumia hapo kwenye hilo chupa.

Huyu ni mganga mwenye ako na dawa tofauti tofauti na ako na simu yake yenye ni nyeusi hapo. Anauzia watu hizi dawa zenye zinawasaidia kufanya vitu mingi sana.

Kuna watu tofauti tofauti hapa hospitalini, wenye wamekuja kutibiwa na madaktari. Mmoja ameshikilia kitanda na wengine wamama wamesimama, ila daktari anapita kama amevaa barakoa mdomoni.

Mimea hizi zinamwagiliwa dawa ndiyo ziweze kumea sawasawa. Mvua inataka kunyesha hapa na kuna baridi mno. Mkulima huyu amevaa vazi yake ya kazi na kufunika kila mahali.

Ngamia huyu amechoka na ameanguka chini. Hajakula wala kukunywa maji ya kutosha, amefungiwa mzigo nyuma yake na hapa kumekauka kwa hii mchanga. Inatumika kusafirisha watu na vitu.

Dawa ya Ibuprofen inasaidia sana, kwa mfano ukiumwa na tumbo wakati wa hedhi ama wakati mimba yako inatoka, unaweza itumia ndio ikusaidie usisikie uchungu.

Mfanyikazi huyu ananawa mikono yake kwa kuweka kwenye hiyo mashine ya sabuni na kuweka maji hapo chini na kunawa. Amevaa kofia na ametoka kujisaidia. Hapo kando yake kuna nyumba ambazo zimejengwa.

Mtoto huyo msichana amebebwa na mamake akidungwa sindano na daktari, ambaye amevaa vazi lake na ameweka barakoa mdomoni. Mama huyu amekaa kwenye kiti yenye ni nyeusi na kuna lango nyuma yake.

Wafanyikazi hawa wamekuja kutoa takataka na zingine kuzichoma ndio watu wasipate magonjwa tofautitofauti. Wamehakikisha kwamba wamevaa barakoa na kufunika mdomo na pua ili wasivute hio hewa chafu.

Daktari huyo mwanye ni mdogo na ni mschana, amevaa, barakoa mdomoni, na amevaa miwani machoni. Anaelezea mama huyo jinsi atakavyotumia dawa hizo atakampea ili kupea mtoto wake mchanga.

Mama huyu, ameleta mtoto wake mchanga, ili kuchanjwa. Amevaa barakoa nyeusi na ametengeneza nywele yake vizuri sana. Amevaa koti na daktari huyo amevaa vazi lake la kazi.

Kuna dawa ambazo zinafanana hapa. Zimewekwa kwenye chupa na zimefunikwa. Wameandika jinsi mtu anafaa kuzitumia na zimewekwa kwa meza.

Watu hawa wawili wenye wote ni wasichana wamevaa nguo yenye ni nyeupe na wanatengeneza barakoa. Wamezieka hapo mingi zenye ziko sawa, na wamekalia viti ili wasichoke.

Msichana huyu ni mweupe na ni mrembo, amevaa linda. Mbele yake kuna saa ambayo imewekwa juu yenye inafanya watu wajue mda. Hapo mbele wameandika saa ambayo wanafungua hii kazi yao ya kutengeneza meno.

Mama huyu ako hospitalini na ametoka kujisaidia. Amevaa vazi lake ya kulala na kofia kichwani. Nyuma yao kuna kitanda, huyo mtoto wake amefurahi kubeba huyo mtoto.

Mgonjwa huyo mwenye ako na kiti ya kutembea, anafunzwa na daktari jinsi ya kufanya zoezi. Wote wamefurahi sana na anataka kujua jinsi anavyoweka mkono.

Dawa hili linatumika kwa njia tofauti tofauti kama, kuimarisha kinga ya mwili. Inatumiwa pia na wajawazito wanaonyonyesha na watu wasiopata jua ya kutosha.

Daktari huyu amesimama akivaa glovu yake mikononi. Ameweka barakoa mdomoni na kufunika kila mahali hadi kichwa. Nyuma yake kuna njia ambayo inapeleka mtu juu. Kwenye meza kuna dawa tofauti tofauti.

Moto imechoma mimea hapa sana. Inawaka kila mahali na miti zenye zimebaki ni kidogo sana. Zimeharibu vitu kabisa.

Daktari huyu mmama amepaka rangi kwenye mdomo yake yenye ni mzuri sana. Ni mweupe na anapima jinsi mtoto mdogo mwenye amelazwa kwenye kitanda anapumua. Wako wote hospitalini.

Madaktari hawa wako kazini na wako watano. Wote wamevaa barakoa na wamefunika kichwa na kofia. Wamevaa pia vazi lao la kazi.

Daktari huyu ni mwenye upendo sana, anaongea na mgonjwa wake wa kucheka na maneno iko inje, yote ni wasichana na wametengeneza nywele' mgonjwa huyo amekaa kwenye kitanda na anaambiwa kile ambacho anafaa kufanya, na huyo husaidizi wake.

Dawa hili linaitwa Iron Chelate . Inasaidia kwa kuchoka na inafanya mtu asichoke zaidi. Inatengeneza pia damu na ni mzuri.

Moto umechoma hili nyumba ya mabati na ingine ya matofali hapo kando. Kitu ambacho imeleta hii moto hatuwezi jua. Inafanya bidhaa za watu zinaharibika sana.

Daktari ni mmoja hapa na anatibu wagonjwa wengi. Watu wamepanga foleni ambayo wanataka kuhudumiwa. Wamevaa vazi lao la kazi na wako kwenye uwanja kubwa.

Baba huyu ambaye amefurahi na amenyoa kipara ako na shida ya mguu na alipewa hospitalini kile ambacho kinamsaidia kutembea. Hapo kando kuna shamba ambayo amepanda vitu tofauti tofauti.

Mgonjwa huyu anasikia maumivu kwenye kifua yake ndio maana ameeka mkono. Ameskuma barakoa chini ya mdomo na amevaa saa nyeusi. Anadungwa sindano na daktari mwenye amesonga nywele.

Daktari huyu ako hospitalini. Amevaa vazi la kazi na jina lake liko kwenye kamba ambayo ameweka kwenye shingo. Ameweka barakoa mdomoni na amevaa miwani. Anasoma jinsi ambavyo atakayotumia hiyo dawa.

Kuna dawa ambayo imeekwa kwa meza na sindano wameandika jinsi inatumika na kwenye imetengenezwa. Wamezieka kwa kitambaa ambayo ni nyeusi.

Watoto hawa wote wachanga wanataka kutibiwa na daktari na wazazi wao wamewaleta. Kuna kalamu kwenye meza yenye imetandikwa kitambaa nyeupe.

Daktari huyu amebeba sindano na dawa mkononi yenye imeandikwa MMR vaccine kwenye chupa na amevaa glovu mkononi.

Daktari huyu ambaye amesimama, ashadunga mgonjwa wake mwenye haogopi sindano kwenye mkono. Amevaa barakoa na ni mrembo sana. Kwenye meza kuna kabati ambayo anaweka dawa.

Dawa hizi ni tofauti tofauti. Zote zimeekwa kwa meza. Kuna zenye zimeekwa kwa chupa na kufungwa na zingine zimeekwa tu kwa karatasi.

Mvua imenyesha kwelikweli hadi imeangusha gari hili chini. Vijana wengine wakipita hapo wanaiangalia. Hapo mbele kuna vibanda na mti ambazo zimemea.

Daktari huyo mzungu anafunza msichana huyo mdogo mwenye pia anataka kukuwa daktari, jinsi ya kutibu meno. Kuna mgonjwa ambaye amelalishwa na amepanua mdomo yake.

Hapa ni hospitalini kuna watu wengi sana. Wengine wameketi na mwingine amesimama ambaye ni daktari na amevaa vazi lake la kazi na ameweka barakoa. Kuna mwenye anahudumiwa na anadungwa sindano.

Madaktari hawa wawili wamevaa nguo yenye ni tofauti ila zote ni za kazi. Wamefunika mdomo yao na pua barakoa na wanahudumia mtoto mdogo kabisa mwenye amewekwa kwa kitanda.

Daktari huyu anamhudumia mgonjwa wake mwenye ni mzee mwenye amefungwa leso. Amemlalisha kwa kitanda na hapa ni hosipitalini. Anashika mkono yake kama damu inapita ama ako sawa.

Polisi wawili wenye wamevaa nguo zao za kazi, wamekuja kuona ajali ambayo imefanyika hapa. Nyumba imeporomoka na kando yake kuna ghorofa yenye imejengwa kubwa.

Daktari huyu ameweka barakoa kwenye pua na mdomo, na kusuka nywele. Anatoa dawa na sindano kwa chupa ambayo ameweka ikiangalia chini ndio atibu nayo mgonjwa.

Watu hawa wamevaa nguo zao za kazi zenye ni nyeupe. Wamejifunika sana, kwanzia juu hadi chini. Wamebeba dawa kwa mgogo yao mbili na kuna gari yenye ina rangi nyekundu.

Daktari huyu anamwaga maji kwenye hiyo mashine yake na kuiosha badala ya kutibu wagonjwa. Amevaa vazi lake la kazi na amefunika mdomo ili kuhakikisha hewa mbaya haiingi puani mwake.

Daktari huyu amevaa glovu na nguo yenye ni refu na amefunika mdomo na pua na barakoa na amenyoa kipara. Anashughulikia mgonjwa wake mwenye amepanua mdomo na ameketi kwenye kiti.

Watu wawili hawa wamesimama nyuma ya lori yenye imeandikwa Exhauster yenye tanki yake imepakwa rangi nyekundu na mbele yake imepakwa rangi nyeupe. Kuna miti pia yenye imemea hapo kando ya barabara.

Wanafunzi hawa wawili wanaosha mkono baada ya kuchafua. Wanaeka sabuni na maji na kusugua. Wameinama na wamevaa nguo ambazo zinafanana na mmoja ameweka mkoba kwa mgongo.

Daktari huyu mbaba mwenye amevaa nguo nyeupe na ameeka barakoa yenye imefunika pua na mdomo yake. Anadunga mgonjwa mwenye ameketi chini na kuvaa kofia sindano.

Daktari huyu mwenye ni mbaba ameinama akiwekea mtoto mdogo dawa mdomoni. Amevaa vazi lake la kazi yenye ni nyeupe na mama yake anamuangalia sana anapotibiwa.

Watoto hawa watatu wanachota maji kwenye tenki, yenye imewekwa juu ya mbao fulani. Mwalimu wao anawangoja ili wamalize ndio warudi darasani.

Daktari huyu ni kijana mwenye ni mweupe. Amevaa barakoa mdomoni na amenyoa nywele yake vizuri. Ako hospitalini na anatibu mgonjwa wake mwenye amemueka akilala akiangalia juu.

Vifaa vya kujikinga kwa hedhi. Zinatumika kwa njia tofauti tofauti na wasichana, ili waweze kukua wasafi wakati huo na wasinuke harufu mbaya na pia damu isiwaendee kwa nguo.

Daktari huyu msichana amesonga nywele na anatoa dawa, anataka kutibu huyu mtoto mwenye ni kipara na ni mgonjwa sana. Hapo kando kuna kitanda ya wagonjwa.

Kuna daktari ambayo anatibu nguvu za kiume, mume dhidi ya hawa, dawa za mapenzi anapeana. Kuna mzee ambayo anapita hapo na kuzisoma na pia ameandika nambari yake.

Daktari huyu ni mganga na anaitwa Bduba. Anatibu magonjwa tofauti tofauti kama nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono, mapenzi na zingine tofauti.

Daktari huyu amefurahia kuona mtoto mdogo huyo ambayo amefunikwa amevaa kofia na analia. Amevaa miwani na ameskuma barakoa chini ya mdomo, ameeka pia kofia kichwani.

Dawa hili ambalo limewekwa kwa chupa yenye ina rangi mbili, nyeusi na nyeupe, inasaidia sana kwa sehemu za siri ambazo ni uchungu. Wameandika tarehe ambayo zilitengenezwa na zenye hazifai kutumika.

Daktari huyo anapenda kazi yake sana na amevaa glovu, nguo na barakoa ya kazi. Ameweka miwani mdomoni na anatibu mgonjwa mwenye amelala na kupanua mdomo,

Daktari huyo ako kwenye harakati ya kudunga mgonjwa sindano. Wote wamevaa barakoa na wako kwenye kituo cha hospitalini. Hapo kando kuna waya ya stima.

Daktari huyu mvulana mwenye amevaa nguo nyeupe na amenyoa nywele anaangalia maskio ya huyu mgonjwa ni kama anasikia uchungu kwa sababu hajafurahi hata kidogo. Ametengeneza nywele ikienda juu na amevaa koti nyeusi.

Daktari huyu amesimama ni msichana mrembo sana mweupe. Anaongea na mama ya mtoto huyo mdogo akimhudumia, wako hospitalini.

Watoto wanapewa chanjo hapa na kila mzazi analeta wake. Kuna mmoja ambaye amenyoa kipara na anahudumiwa. Mama mwingine amembeba na anangoja nafasi yake ifike ndio ahudumiwe.

Kuna dawa ambayo imebebwa na daktari mwenye amefunika mkono yake na sindano yenye ni refu sana, yenye inatumika kuchota hiyo dawa kwenye hilo chupa ili kuingiza ama kudunga kwa mgonjwa.

Mvua imenyesha sana na watu wanashindwa kupita wakienda kwenye wanaishi. Kuna mbuzi ambayo ziko mbele ya nyumba na watu wawili, mmoja mtoto. Wanatoka hapo wakitaka kufika kwenye wanaenda.

Mtu huyu anazima moshi yenye inaharibu hewa. Amevaa nguo zake za kazi na kofia yenye ni nyekundu. Amesimama barabarani.

Watoto hawa wawili wamekuja kuchota maji kwenye hili shimo. Wako na vibuyu zao tatu. Mmoja ako ndani na yeye ndiyo anachota. Amebeba nguo kwenye kiuona yake yenye ataweka kwa kichwa ndio aweke kibuyu.

Mtoto huyu anatibiwa. Nywele zimeanza kumea kichwani. Anawekewa dawa mdomoni na mamake anamwangalia sana. Daktari huyu amevaa miwani machoni na amechana nywele ikienda nyuma.

Daktari huyu mmoja mwenye ni kijana, amebeba kalamu na mkono na ameeka saa nyeusi. Anamuelezea mgonjwa wake jinsi atakavyotumia dawa hizo. Hapo nyuma kuna wenzake ambayo wanafanya kazi zao.

Daktari huyu wa macho, msichana mrembo mwenye ako na miwani machoni na amechana nywele yake ikirudi nyuma, anaangalia macho ya mgonjwa huyu kwenye mashine, ili kuhakikisha shida ameiona.

Dawa ya Ferolax inasaidia mgonjwa kurudisha, kuchoka chini na pia inamfanya akuwe na nguvu. Inaongeza pia damu na imeekwa kwa karatasi yake na imeandikwa venye mtu anafaa kuitumia.

Dawa hizi zinaitwa Lumifen na zina kazi tofauti tofauti. Zimetengenezwa kila ingine kwenye shimo yake na wameweka karatasi yenye inafanya zisianguke.

Madaktari hawa watatu wanashughulikia mgonjwa mmoja. Kila mtu ako na kwenye anashika ama kutibu. Wamevaa barakoa na nguo zao za kazi.

Daktari huyu anatibu mgonjwa wake mwenye ameshika nywele na amevaa miwani kwa macho. Anampanua mdomo na kumwoshea meno zake zikuwe nyeupe.

Kuna msichana mmoja mwenye amesimama. Ameweka barakoa yenye ni nyeusi na amebeba mkoba nyuma yake na amevaa long'i . Ananawa mikono kwa kuweka sabuni, anasugua vizuri. Nyuma yake kuna askari ambaye anafanya kazi yake.

Mtoto huyo amewekewa rangi na daktari kwenye mkono yake wa kushoto ya mwisho, ili kuonyesha kwamba ashadungwa sindano ama kupewa chanjo.

Hizi dawa ni za rangi nyekundu na zimemwagwa kwa meza na zingine zimebaki kwenye chupa. Moja imeekwa kwa kifuniko na hapo kando kuna kifaa ambayo wanatumia kupima aina ya ugonjwa.

Ni wakati wa ukame na hakuna ata dalili ya mvua. Kuna tu mchanga ambayo imekauka na miti pia. Ukiangalia juu, kuna mawingu yenye inaonyesha kwamba hakutanyesa hivi karibuni.

Hapa ni hospitalini na watoto wamelazwa kwenye hizi vitanda na wanapewa dawa na maji. Kuna madaktari wawili ambao wamevaa nguo zao za kazi na wanawaangalia.

Daktari huyu ako kwenye hospitali na anafanya kazi yake ya kila siku. Amewekwa kwenye watoto wachanga ndo ako, wenye wamezaliwa kama hawajakomaa. Wamewekwa kitandani na wanaongezewa hewa.

Daktari huyu anatumia hizo dawa jinsi zinavyofaa. Ziko mbili mkononi. Ameweka sindano na ameidungilia na anataka kutoa kipimo ambacho anataka. Ameweka pete mkononi yenye ni nyeusi sana.

Kuna dawa za nyumbani ambayo zinatengenezwa kwa kutumia miguu ya kuni tofauti tofauti ama mimea. Vimewekwa hapo kwa jua ndio zikauke. Kuna zingine zenye zinakaa unga zenye zimewekwa ndani ya kasuku.

Kuna dawa ambayo imetengenezwa na imewekwa kwa chupa yenye ni nyepesi na ni tudogo sana. Wameeka sindano yenye inatumika kuichukua kwenye hicho chupa na kuidunga kwa mgonjwa.

Dawa hizi ziko sita. Zimewekwa kwenye karatasi kwa meza zikisimama . Zote zina kazi tofauti tofauti na vingine.

Hawa ni wazima moto. Wamekuja hapa kama imeanza kuwaka kwa nyasi. Wamevaa vazi lao la kazi na wamebeba mkoba mgongoni. Wameeka kofia pia kwa kichwa.

Kijana huyu ambaye hajachana nywele na amevaa shati amesimama kwa njia, akisoma maandiko ambayo imeekwa kwa mbao ya stima. Hapo kando kuna miti ambazo zimemea.

Daktari huyo amevaa barakoa yenye imefunika mdomo na pua , na ametengeneza nywele yake ,amesimama akitaka kupima dawa ambayo anataka kudunga mgonjwa ,Kuna kazi ambayo inaendelea hapa na watu wamekuja kwa wingi.

Mkulima huyu anaweka dawa kwenye soko ili kusikuwe na msambazo wa virusi. Wamefunika bidhaa hizo za vyakula na hawa watu pia wamevaa nguo rasmi ya kazi.

Mama huyo ambayo amevaa rinda na kuketi kwenye kiti. Anadungwa sindano na daktari nje. Hapo kando kuna vifaa vya kazi na nyuma yao kuna miti ambazo zimemea.

Mvua imenyesha na imeharibu daraja ya nyando na miti pia imevunjika kubwa kubwa na kuingia kwenye maji ile lenye ni chafu. Watu wamejaa sana hapa na wamekuja kutazama.

Mgonjwa huyu anataka kumeza dawa zake. Amezichukua kwenye chupa na amefungua na amekweka mbili kwa mkono wake wa kushoto. Anataka kuongeza ingine.

Mama huyu anacheka sana na ameinama akichota maji kwenye mtungi wake moja, nyuma yake kuna mtu amevua na amezianika kwa laini, pia kuna nyumba ya mabati na mti ambao umemea hapo kando.

Daktari huyu anatibu mtoto mdogo mwenye amebebwa na mama yake, mwenye ametoka hospitalini baada ya kutibiwa. Nyuma yao kuna vitu zenye zimeandikwa kwa ukuta na pia wote wamevaa barakoa.

Hapa ni boya, na wanauza, maji, safi sana, kuna watu ambao wamekuja kuchota, na unapanga laini, Kuna kijana ambaye amevaa nguo ambaye ni nyeus na amebeba kibuyu mkononi.

Ajali mbaya imefanyika hapa sana. Watu wengi wamejumuika ili waone kile ambacho kimeendelea mbaya. Kuna lori ambayo umepasuka sanaa, na watu wengi wamepoteza maisha yao.

Wafanyikazi hawa wa afya, vijana na wasichana, wamekuja kuongelesha watu wa vijiji, jinsi ya kuboresha maisha mazuri ya kuishi na kufanya wakuwe wasafi mno, ili wasipate magonjwa tofauti tofauti.

Kuna sindano mbili zimewekwa kwa meza, dawa mbili tofauti, zingine zimewekwa kwa chupa na zimefanikiwa. Moja imetumika na imewekwa ikiangalia chini. Wameweka kitambaa ya rangi kwa meza.

Watu ni wengi hospitalini hapa na kuna mgonjwa ambaye amevunjika mguu na amefungiwa na bendeji. Amelala akiangalia tu na kuna daktari hapo nyuma ambayo anawasaidia na kuwahudumia.

Wagonjwa wengi wamekuja kwenye kituo cha hospitalini ili kutibiwa. Kuna mmoja ambaye amevaa barakoa na kuketi kwenye kiti, amebeba karatasi kwa mkono, anadungwa sindano na daktari. Wengine wanapita hapo kando na wengine wameketi.

Daktari huyu mwenye ni kijana ako na kazi nyingi sana. Anapanga dawa akizieka pamoja kwenye nambari zao. Amevaa vazi lake la kazi na kufunika pua na mdomo kutumia barakoa.

Kuna watu wengi kwenye hili soko. Wengine ni wamama. Wengine ni wasichana. Wanatembea kando ya barabara ila kuna mtu wa mkokoteni mwenye anakanyanga maji iliyojaa sana. Kuna pia magari yapo kando zenye zinakimbia polepole.

Kuna dawa tofauti tofauti zenye zimeekwa kwenye hizi mikebe na mtungi ,mganga huyu amezieka ili kusaidia watu kutatua shida mbalimbali yenye mtu ako nayo .

Madaktari hawa wawili wanahudumia mgonjwa mwenye amelazwa kwa kitanda akiangalia juu. Wako na kalamu na mmoja wao amevaa miwani. Wameeka barakoa kwenye pua na mdomo.

Daktari huyu amebeba dawa mbili kwa mkono, anaziangalia akitaka kuzitumia kwa njia tofauti tofauti, amevaa nguo nyeupe na ingine nyeusi ya juu.

Wanafunzi hawa wanajifunza udaktari na wako kwenye chumba hicho. Kuna msichana ambaye amevaa miwani na ameshika nywele juu na ameeka pambo kwa shingo. Hapo nyuma kuna watu ambao wanakaa wanaongea wakisoma.

Daktari hawa wawili, mmoja ni kijana na amenona na amekaa chini na mwingine ni msichana na amevaa miwani na amesimama. Wanamtibu mgonjwa ambayo amelazwa akiangalia juu. Wote wamevaa glovu mkononi.

Mtu huyu amebeba vibuyu mbili yenye ni rangi tofauti tofauti. Amevaa nguo za kumsaidia na hii kazi yenye anafanya ni ya hatari sana kwa sababu hataki kupumua hewa chafu na amefunika pua na mdomo.

Mganga huyu anatengeneza dawa tofauti tofauti. Ameziweka kwa hizo karatasi na zingine amezifunga kabisa. Ametandika kitambaa yenye ni nyekundu hapo chini.

Mtu huyu amekuja shambani mwake kuangalia vile maji imeharibu mimea. Amebeba dawa hapo kando yenye atatumia kumwaga kwenye mimea zake.

Daktari huyo mumama mweupe anadunga mgonjwa sindano. Anamtazama sana na huyo msichana mwenye ameweka nywele katikati na amevaa rinda.

Mganga huyu amevaa nguo zake za kazi, na ameeka vitu kwa shingo Anatengeneza dawa ya kienyeji kutumia miguu ya miti ili kusaidia watu kwa kuzuia ugonjwa na kukamilisha.

Mama huyu ambaye amevaa vazi lake la kazi, amekuja kwenye hili kijiji na amesimama akiwaongelesha wamama hawa wenye wameketi, jinsi ya kutumia dawa tofauti tofauti ili kujikinga.

Madaktari hawa wamekuja jijini humu kupima joto ya watu. Unawekewa karibu na kichwa na wanaona. Wamevaa vazi yenye inafanana.

Daktari hawa wawili moja kijana mwingine kijana wamevaa vazi lao la kazi na wameeka barakoa mdomoni ili kuzuia hewa mbaya. Wanamtibu kwa kumpanulia mdomo na wameeka na kuangalia kile ambacho ni mbaya.

Mama huyu ako hospitalini. Ametibiwa after kujisaidia kuzaa mtoto huyu mdogo. Anamwekea kitu ambayo akijipupulia haitaenda kwenye kitanda.

Maji imejaa kila mahali na mvua imenyesha na upepo kwasababu miti zinataka kuanguka. Kuna watu ambao wamejifunika hapo kando na kuna magari kwa barabara zenye zimeenda na kusafirisha bidhaa.

Wasichana wawili hawa wamefurahi. Mmoja ako na umri mingi mwenye amevaa sketi nyeusi na mwingine amevaa long'i ni mdogo. Wamesimama karibu na gari, wote wakifunga mdomo na pua na barakoa wakipigwa picha.

Watu hawa wamekusanyika hapa kwa wingi. Kuna wamama na wasichana pia. Wanafunzwa jinsi ya kuhakikisha kwamba wamezuia virusi vya ukimwi.

Mama huyu mwenye ametengeneza nywele yake vizuri na kuvaa linda, pia amebeba mkono, anaangalia daktari ambayo anacheka na kutoa meno nje akimuekea mtoto mdogo dawa mdomoni.

Kuna sindano yenye imewekwa kwa meza, dawa mbili zenye ziko kwa chupa na zingine ziko kwa karatasi na zimeekwa hapo hivo. Wameandika jinsi mtu anafaa kuzitumia hapo hivo nyuma.